Kitabu cha longhorn cha darasa la nne. Inaonyesha watoto watatu wakicheza kwa furaha. Watoto hawa wanaonekana katika mazingira ya shule wakiwa wanashirikiana katika mchezo. Jambo linaloonyesha urafiki

Kuna kifutio cha ubao na rula vikiwa vimewekwa pamoja. Vifaa hivi hutumika darasani ambapo kifutio husafisha maandishi kwenye ubao na chati na rula hutumika kupima au kuchora mistari.

Wanariadha wawili, mmoja kwa jina lake Nancy Chelagat Koech, wamejifunika bendera ya Kenya. Inaonyesha kwamba hao ni washindi.

Wachezaji wenye ulemavu kutoka timu mbili tofauti wakishiriki katika mchezo wa mashindano. Wamevalia sare za timu zao na kila mchezaji anavaa maalum kama magongo ya kusaidia kutembea.

Karatasi ya mtihani ya somo la hesabu ambalo tayari limemakiwa. Mtihani huu unaonekana kua wa darasa la pili au la tatu, kutokana na aina ya maswali rahisi ya kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha.

Jengo ya madarasa ya ghorofa yaliyochengwa kwa suruji na kuonekana imara, kila ghorofa inaonekana Ina madirisha mengi ya kuingiza mwanga na hewa ya kutosha, madarasa yamepangwa kwa safu moja.

Sehemu ya kupangwa faili ampapo faili mbalimbali yamewekwa kwenye mbangilio, kila faili linaweza kuwa na label au jina linalo onyesha, mazingira yanaonyesha ofisi safi na imepangwa vizuri kwa ajili ya kuifadhi vitu muhimu.

Jengo la madarasa la shule ambalo limechorwa kwa rangi za kuvutia na picha za wanyama wa pori ukutani. Mchoro hiyo ni aina mbali mbali kama twiga, tembo na nzige yote yakiwa na rangi ambao zinazovutia macho.

Mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya mwili, daktari anaonekana akimwelekeza mgonjwa jinsi ya kunyoosha mkono, mazingira yanaonyesha kuwa ni chumba cha tiba ya mwili chenye vifaa maalum vya mazoezi kama mpira, mashini na mikeka.

Ni mwanariadha anayeitwa Wesli Kimeli Sang. Amevalia mavazi ya michezo na anaonekana akiwa tayari kushirika au akiwa katika kati ya mashindano ya riadha. Mvuto wake unaonyesha kujituma, nguvu na bidii katika mchezo wa riadha.

Hii ni kitabu imeandikwa Ayubu Mashakani, kikiwa kimewekwa pamoja na vitabu vingine. Kitabu hicho kinaonekana kuwa sehemu ya maktaba au mahali pa kujifunzia na huenda kinahusiana na masomo ya dini, fasihi au hadithi za mafunzo.

Kuna ubao, Kuna kiti, meza dawati. Ni chumba ambapo wanafunzi hukusanyika kujifunza kutoka kwa mwalimu. Ni kundi Cha wanafunzi walio katika kiwango kimoja Cha masomo.

Ni darasa la kichekechea lenye mazingira ya kuvutia kwa watoto. Darasa limepambwa kwa rangi ambayo michoro ya elimu, darasa la kichekechea linalojaa vifaa vya elimu na michezo kwa ajili ya watoto wote

Wachezaji wawili wenye ulemavu wakiwa uwanjani wakicheza. Huku katikati yao kuna muamuzi. kila mmoja akiwa tayari kushiriki. Muamuzi amevaa mavazi rasmi ya uamuzi.

Jengo hili Lina vyumba vingi na mazingira yanaashiria taasisi ya elimu. Kuna maandishi yanayosema Visitors pass through the office inayoelekeza wageni kufika ofisini kwanza kabla ya kuingia sehemu nyengine za shule.

Faili zimepangwa kwa utaratibu mzuri na wa kisasa. Kila faili imesimama kwa usawa kwenye safu zikiwa zimegawanywa kwa magaraja. Faili kulingana

Sehemu ya shule yenye madarasa mengi, na tunaona uwanja na kando yao kuna mimea ya miti mingi sana. Kuna maua iliyopandwa vizuri na inavutia.

Ni nje ya darasa, jengo la darasa linaonekana likiwa na madirisha na mlango, na mazingira yanayozunguka yanaweza kuwa na mti . uwanja na michezo au wanafaunzi wakiwa karibu. Linaonekana kuwa ni sehemu ya shule ya msingi au ya upili.

Wachezaji wa timu mbili za watu wenye ulemavu wakishiriki katika mchezo. wamevaa sare za mchezo tofauti wakionyesha ushindani. Ushikamano na hali ya kushiriki mchezo hii licha ya changa moto za kimwili.

Madarasa ya ghorofa yanayoonekana yakiwa yamejengwa katika jengo la ghorofa pamoja, madarasa yana nafasi kubwa na ya wazi na kila chumba kina viti na meza zinazowezesha wanafunzi kufanya kazi kwa pamoja.

Hawa ni wanariadha wakiwa katikati ya mbio. Wamevalia mavazi ya michezo na wanaonekana wakijitahidi kwa bidii. Mazingira yanaonyesha mashindano au mazoezi ya riadha.

Mdarasa iliyojengwa vizuri. Mazingira haya yanaonekana ya masomo. Kuna uwanja na kando ya darasa kuna mauwa iliyo iliyopandwa inayovutia.

Mlango wa darasa, mlango huu umetengenezwa kwa mbao na juu yake kuna maandishi yanayoonyesha jina au nambari ya darasa, mazingira ya nje ya mlango yanaonyesha uso wa jengo la shule ambao unaeza kuwa umechorwa rangi za kuvutia.

Inaonyesha maandishi inayosema our forests our future , yakisisitiza umuhimu wa kutunza misitu kwa ajili ya muktabali wetu. Maandishi hayo huenda ni sehemu kampeni ya mazingira, lango la uhamishaji na ujumbe wa kuelimisha jamii kuhusu hifadhi wa misitu.

Ni chumba maalum cha kuhifadhi rekodi ambapo mafaili yamepangwa kwa utaratibu mkubwa kwenye rafu. Kila faili lina jina au namba inayosaidia kutambua taarifa zilizomo.

Mlango wa darasa la kwanza ambao umeandikwa jina na mwalimu pamoja na neno karibu. Maandishi haya yanaonyesha ukarimi wa mwalimu na mazingira ya kufurahisha ya kujifunzwa kwa wanafunzi wa darasa ya kwanza.

Ni viti vya chuo kikuu vilivyopangwa ndani ya darasa. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya kisasa au vya mbao ,vikiwa vimepangwa mstari. Mazingira yanaonyesha utulivu na maandalizi ya shughuli za kitaalum.

Kifaa mweupe wa kuandika kwenye maandishi juu yake inayotumika kwa kufundishia. Pembeni ya ubao huo kuna kifagio na chombo cha kuweka takataka ambacho huenda ni pipa la takataka.

Hii ni tarakilishu ya meza, ikiwa na skirini, kibodi na kipanya. Inaonekana Iko tayari kutumika kwa kazi mbali mbali kama kuandika, kuvinjari mutandao au kusoma.